Wafanyibiashara waliovalia mavazi tofauti , wengine wakiwa wameketi na wengine wakiwa wameinama wanaziuza bidhaa zao zilizo na rangi tofauti.

Gari dogo la kufanyia biashara leupe lina maandishi mekundu yaliyoandikwa chaguo la wakulima lina magurudumu meusi matatu.

Gari leusi limeegeshwa kwenye eneo lililo na nyasi za rangi ya kijani kibichi. Anga ina rangi ya samawati. Mtu mmoja amesimama nyuma ya gari leusi lililoegeshwa.

Gari leupe lenye vioo vyeusi na magurudumu meusi lemeengeshwa nje ya jengo lililo na kuta zenye mistari meupe, mekundu na rangi ya kijani kibichi.

Jengo kubwa, lenye vioo vyeusi na kuta za rangi tofauti, lina maandishi juu yanayoelezea jina la jengo hili.

Magari yenye rangi tofauti na aina tofauti, yameegeshwa uwanjani ulio na nyasi za rangi ya kijani kibichi. Mtu mmoja amesimama kando ya magari hayo.

Mikono yenye kucha nyeupe imeshikilia simu iliyo na kichoo cheusi chenye maandishi meupe yanayoelezea zaidi kuhusu kutuma pesa, kutoa pesa, kununua vocha nakadhalika.

Gari dogo lenye magurudumu meusi na sanduku dogo lililo karibu na milango ya gari limeegeshwa barabarani kando ya jengo lililo na ua la miti.

Bango la rangi ya kijani kibichi lina maandishi ya rangi ya kijani, nyeusi, njano na nyeupe yanayoelezea zaidi kuhusu bango hili.

Haya ni matunda yaliyopangwa yaani ovacado , machungwa na maembe, na katikati kuna mkebe mmoja na mifuko mieupe.

Mkono umeshikilia simu yenye kioo cheupe kilicho na maandishi ya rangi tofauti yaliyochanganyikana na nambari.

Bidhaa za sokoni zilizopangwa kimafungu na tofauti kama vile tomato , kitunguu na viazi vimepangwa tayari kuuzwa.

Bango lililo na rangi ya samawati lina mchoro wa mwendeshaji pikipiki aliyebeba abiria mwenye bagi leusi

Jengo lililo na kuta za vioo lina maandishi ya rangi tofauti, nyekundu njano, nyeusi na michoro ya rangi tofauti tofauti

Vikapu vya biashara vilivyo na rangi tofauti, vidogo na vikubwa vimewekwa chini au sakafuni iliyo ya rangi ya hudhurungi.

Magari yenye rangi tofauti yaliyo na vioo vyeusi na magurudumu meusi yameegeshwa uwanjani palipo na nyasi za rangi ya kijani kibichi.

Jokofu lenye rangi ya samawati, lina mchoro wa ng'ombe nyeupe zilizo na madoadoa meusi na maandishi meupe yakiwa kwenye jokofu hilo.

Haya ni magari yenye aina mbali mbali aina mengi, yaliyo egeshwa kwenye mfumo fulani. Na zipo nyaya za stima zilizopita kwenye kigingi .Na juu ya jumba kubwa lilojengwa.

Jengo la huduma lina maandishi ya rangi tofauti; nyekundu na kijani kibichi na nyeupe, yaliyoandikwa ukutani mwa jengo hili lenye kuta za vioo.

Noti ya shilingi elfu moja ya Kenya ina nambari, maandishi ya rangi tofauti, nyeusi na nyekundu na michoro tofauti tofauti.

Gari leupe, lenye vioo vyeusi na magurudumu meusi limeegeshwa nje ya jengo lililo na ukuta wa vioo ulioandikwa maandishi ya rangi ya samawati.